Kuna viatu vingi ambavyo vimeekwa karibu na barabarani. Mnunuaji amesimama karibu nao na viatu tofauti tofauti ingine nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Ngari aina ya van yenye rangi nyeupe , ikisimama usiku karibu na jumba lenye milango mingi na madirisha mingi .Mlango wa gari limefunguliwa na taa za gari zimewashwa zikitoa mwanga mzuri kwenye eneo lilo .

magari yaliyotawanywa katika barabara iliyozama kabisa na mafuriko maandishi yaliyoandikwa kwenye picha hayo ni don't let a natural resource that sink your business , pia kuna maelekezo ya kutembelea tovuti ya Understand Biz Insurance kwa taarifa zaidi kuhusu bima ya biashara.

Kiwanda cha kutengeneza magari au mabasi madogo kuna mili ya magari katika hatua mbalimbali za uundaji baathi yakiwa yamepakwa rangi ya machungwa na mengine bado meupe hiki ni kiwanda cha uzalizaji ya magari kuenda kwa usafiri wa uma.

Kuna kiatu tofauti tofauti ambayo imenunuliwa karibu na watu wengi. Kuna nguo karibu nayo.